Kuna dawa hapa ambayo ni chanjo na pia kuna sindano. Dawa hii ni chanjo ya surua, matumbwitumbwi na pia ya rubela ambayo imeunganishwa kwa pamoja ili iweze kuzuia magonjwa hii ya baadaye ndo maana watu wanapewa kama chanjo.

Hapa ni hospitali ambayo ni wodi ya wamama ambao wanajifungua. Kuna mama mmoja hapa ambaye amemshikilia mtoto mchanga kabisa ambaye anaonekana amezaliwa. Huyu mama anamuona mtoto wake huku akipiga tabasamu akiwa amejifungua mtoto.

Kuna mama mmoja hapa na mtoto ambaye anamnawisha mtoto mikono akitumia sabuni. Na pia wamevaa barakoa ikionekana kabisa hii ni wakati ambao kulikuwa na mchipuko wa ugonjwa wa Covid-19 ambapo watu walikuwa wanastahili kuosha mikono kila wakati na pia kuvaa barakoa yao ili waweze kuhepuka na maradhi haya.

Hapa kuna kitambaa nyekundu ambayo imetandikwa. Na pia kuna vitu nyingi ambazo zimeekwa hapa. Na pia kuna mtu mmoja ambaye anaonekana amekaa chini akiwa ameshikilia vitu hizi. Na pia inaonekana kabisa ni kwa mganga. Ambapo pia huenda ni daktari wa kienyeji. Watu wakishindwa kutumia dawa za hospitali, hapa ndipo wanakuja. Ama vitu zozote ambazo wanataka.

Kuna mama mmoja ambaye ameshikilia mtoto wake. Mtoti akiwa anapewa chanjo ya mdomo. madaktari hawa wakiwa wamevaa mavazi yao ya madaktari wakionekana kabisa, wao wanatembea temnbea wakipeana huduma ambayo ilikuwa siku ya chanjo wakionekana wote wamevaa mavazi ambayo yanfanana.

Hapa ni mahali ambapo watu wanaishi na pia kuna mama mmoja hapa ambaye ameleta mtungi wake ili aweze akachota maji akiwa ako na furaha sana. Na pia kuna nguo ambazo zinaonekana zimeoshwa zikiwa zimeanikwa. Na pia kuna makarai pembeni watu wakionekana walikuwa wanaosha nguo.

hapa ni mwaka wa elfu mbili kumi na tisa, ambapo inaonekana kulikuwa na mporomoko. Kuna nyumba ambaye iliporomoka, na pia kuna manyumba zingine pembeni na watu wamekuja hapa wengi iliwaweze kushuhudia na pia kuna watu ambao wao wanajenga manyuma wakionekana wako hapo wakuje ili waweze kusaidia ama uenda ni wale ambao wamepumua uenda wameambiwa watowe ama sehemu fulani.

Kuna mzee mmoja hapa ambaye amekuja kuangaliwa masikio yake ambapo kuna madaktari wawili hapa na pia kuna daktari mmoja amevalia shati nyeupe ambayo imeandikwa kuwa ni siku ya watu ambao hawasikii duniani ndo maana mzee huyu anakuja anahudumiwa huenda kuhudumiwa.

Kuna watu wengi hapa ambao wamesimama huku wameshikilia makaratasi ambazo zimeandikwa na mbele yao kuna vitu za usafi ambazo ziko hapa zikionekana. Kuna watu ambao walikuwa wanapewa hizi vitu huenda ni kijijini ama huenda ni shule ama mahali popote pale ambapo hizi vitu zilikuwa zimeenda kupeanwa ili ziweze kuwasaidia.

Kuna mkono ambaye imevalia glovu na pia imeshika sindano, na dawa ambaye ni chanjo. Dawa hii ni ya YELLOW FEVER ambayo hudungiwa sana sana ugonjwa wa hii unaletwa na mbu fulani. Ambayo sana sana hushika watu wa Afrika na pia Amerika. Ndio maana watu hudungwa, hupewa kama chanjo ili waweze kuepukana na haya maradhi.

Kuna mtu mmoja hapa ambaye anafanyishwa mazoezi, ikionekana huenda mtu huyu, alikuwa amepata ajali, ama huenda alikuwa ameanguka, sasa huenda miguu yake na mikono yake, hayakuwa yanafanya kazi vizuri, ndio maana kuna daktari hapa ambaye anamfanyisha mazoezi, ili baada ya muda ataweza kutembea akitumia miguu yake vizuri.

Kuna mama mmoja hapa ambaye anaonewa masikio yake , na pia inaonekana kuna watu wengi hapa na kuna daktari wengi hapa. Inaonekana kuna shughuli za kihospitali zilikuwa zinaendelea hapa, ikionekana huyu daktari anaangalia kwa uangalifu.

Kuna wadudu ambao wamevamia shamba na kuna mtu mmoja ambaye anaonekana kuwachapa akitumia kijiti na pia nagetumia dawa ili aweze kuwafukuza ama kuwaua na pia wadudu hawa wanaonekana kuja na wamezingira mti fulani ambao huenda wanaipenda ama wamefanya ikuwe makazi yao.

Kuna dawa ambazo ziko hapa, na dawa hii inaonekana kabisa ni unga unga ndani ambapo wanaongeza maji, na pia inatumiwa tu kwa kukunywa kwa mdomo na pia kuna zile za kudungwa kuandikwa ama kwa kumeza ambazo sio tembe

Hapa ni hospitali na kuna daktari mmoja hapa ambaye amevalia glovu kwenye mikono yake na pia amevalia barakoa ikionekana ni daktari wa meno. Kuna mama mmoja hapa ambaye amekuja akuje aangaliwe meno yake na pia kuna mtu ambaye amesimama kando yake huenda anangoja zamu yake ili yeye pia aweze kuangaliwa.

Hapa ni hospitali ambapo kuna mama mmoja akiwemo akiwa ameshikilia na mkono yake kwa uso akionekana anandungwa sindano , sindano hii huonekana kabisa ni uchungu , huyu mama anaskia uchungu na daktari pia amevalia mavazi yake huku akidunga mkono wake wa kushoto.

Kuna dawa hapa ambayo ni aina mbili moja ikiwa ikiitwa Mtiki na ingine ikiwa inaitwa Mkono. Hiyo ambayo inaitwa Mtiki inaonekana inaongeza nguvu za kiume na pia hii ingine yanaonekana kabidlsa kuwa inaongeza nini. Dawa iko kwa chupa.

Kuna daktari mmoja hapa ambaye anaonekana kushika madawa. Hapa ni mahali, huenda ni hospitali ama ni mahali ambapo panauza madawa. Huyu daktari akionekana kabisa alikuwa anapigwa picha huku akiwa ameshikilia dawa, na kupiga tabasamu lake, ili aweze akapigwa picha.

Kuna wadudu ambao wamevamia shamba na kuna mtu mmoja ambaye anatembea huku akiinua mikono yake juu ikionekana kabisa anataka kuwafukuza wadudu hawa. Wadudu hawa wakiwa ni kama hawana uoga ukiona wengine wako nyuma yake wakimfuata na wako wengi sana.

Kuna nyumba ambayo imeporomoka hapa. Ikiwa kuna kijana mmoja hapa amesimama kabisa jua kukiwaka akiwa anaangalia na pia kuna watu wengine pembeni huku. Ukiwa wanaonekana kuna wengine wamekaa chini wakiangalia na pia kuna nyumba ambayo imemalizika kujengwa lakini moja ndio imeporomoka.

Kuna mikono ambayo imeshikilia vitu za usafi ikionekana huenda anataka kupeana shule ama huenda anataka kupeana kijijini huenda anataka kuziuza ambapo ukiona Iko nyingi.

Hapa kunakaa kuna kiangazi Kwa muda mrefu sana ikionekana hakuna nyasi hata mmoja na pia Kuna mawe nyingi sana na pia miti ambayo imepandwa hapa inaonekana ni wa msimu wa ukame ambapo na pia angani hakuna dalili ya mvua yeyote ambapo inaonekana kuwa hakutanyesha na hakuna dalili yote.

Kuna dawa hapa ambazo ni tembe. Dawa hii mtu anatumia kwa kuzimeza, uenda anazimeza mbili ama anazimeza moja kulingana na venye ameambiwa na daktari, na dawa hii ziko kumi na tano ndani ambazo zimeandikwa hapa ni kumi kwa tano ambazo ndani ni kumi na tano.

Hapa ni hospitali na ni wodi ya watoto ambao ni wachanga. Watoto hawa wanaonekana kuwekwa kwenye mashini wala watoto hawa wamezaliwa kabla hawajafikisha miezi ama huenda wako na shida fulani ndio maana wamewekwa hapa badala ya kupelekwa nyumbani wamewekwa hapa kidogo, bado wachungwa na madaktari hadi ambapo watapata nguvu.

Kuna mama mmoja hapa ambaye ameketi chini, akionekana kabisa kudungwa katika mkono wake wa kulia, huenda ni chanjo fulani, ama huenda ana ali anadungwa, ikionekana daktari huyu, ako na kitu ambacho ana bebabeba, madawa zake, akihudumia watu katika mahali ambapo, kwa mlango, ama kwa kijijini akitembea tembea.

Hapa inaonekana kabisa ni kwa mganga ikionekana kuna mtu ambaye amekaa chini na akiwa na vitu yake ambayo inaonekana kabisa ni dawa ya kienyeji ambapo watu wanakuja hapa wakiwa wameshindwa kutumia dawa ya hospitali, hapa ndipo watu wanakuja wanapewa hizi dawa.